Kiti cha kisasa chenye sehemu ya kukalia ya rangi nyeusi iliyotengenezwa kwa ngozi na miguu ya mbao yenye rangi ya kahawia hafifu. Miguu ya kiti imewekwa kwenye vijizungukio vyeusi vyenye umbo la mraba, labda kwa ajili ya ulinzi au mapambo.

Mgonjwa akiwa amelala kitandani hospitalini. Kuna waya nyingi zinazotoka kwenye mashine na kuunganishwa kwa mgonjwa, ikionyesha kuwa anafanyiwa uchunguzi au anapata matibabu maalum.

Miguu ya mtu akiwa amepumzika au akifanya mazoezi fulani juu ya mto mkubwa wa rangi ya kijani kiblu. Mguu mmoja umelazwa kwenye mto huo, huku mwingine ukikunjwa na kukanyaga mto huo.

Chumba cha upasuaji. Madaktari na manesi kadhaa wamevaa mavazi ya upasuaji na barakoa. Wamekusanyika kumzunguka mgonjwa aliye kwenye meza ya upasuaji. Taa kubwa na vifaa vya matibabu vinaning'inia juu yao. Mazingira yanaonyesha umakini na kazi ya pamoja.

Chumba cha upasuaji cha hospitali . Kuna timu ya madaktari kadhaa wakiwa wamevalia sare za upasuaji za bluu na kijani . Wamezunguka mgonjwa aliye kwenye kitanda cha upasuaji. Kila mmoja amevaa barakoa na kofia ya upasuaji. Vifaa vingi vya upasuaji na taa maalum za upasuaji zinaonekana. Inaonekana kama wanafanya upasuaji tata.

Mwanaume mmoja anayeonekana kuwa kiongozi akiwa amevaa shati la kijivu na barakoa . Amesimama nyuma ya kinara cha hotuba ambacho kina nembo ya governor na alama nyingine za kiserikali. Nyuma yake kuna bango lenye maandishi komesha korona.

Hafla ya afya au usafi, ambapo watu wawili wanashirikiana kuosha mikono kwenye kituo maalumu chenye ndoo mbili za kijani. Kituo hicho kina nembo ya dettol. Mwanaume aliyevaa shati jeupe na mwanamke aliyevaa shati jeupe, wanainama kuonyesha jinsi ya kutumia kituo hicho. Watu wengi wamekusanyika nyuma yao ,wengine wakiwa wamevalia nguo za kijani, wakifuatilia tukio hilo.

Kliniki ya rununu. Gari hili jeupe limeandikwa Beyond Zero Mobile Clinic . Kuna wafanyikazi wa afya na wagonjwa nje ya gari huku mwanaume mmoja ameinama karibu na gari. Kliniki hii inaonekana ikitoa huduma katika eneo la wazi lenye nyasi.

Lori nyeupe lililogeuzwa kuwa kliniki ya simu na limeandikwa Beyond Zero Mobile Clinic . Kliniki hiyo ina ngazi inayoelekea chini. Watu kadhaa wakiwemo watoto wamesimama karibu na lori hilo. Picha inaonyesha shughuli ya matibabu na huduma za afya zinazotolewa eneo lisilo na hospitali.

Mkutano au seminar inayoendelea, kuna mzungumzaji mmoja ambaye amesimama mbele ya hadhira, mbele yake kuna screen nyeupe ya projector , hadhira imekaa kwenye viti wakiangalia mzungumzaji, watu wanaonekana kuskiza kwa makini.

Mkutano au semina kubwa ndani ya ukumbi ambapo kuna watu wengi walioketi kwenye meza ndefu zilizopangwa. Watu wengi wamevaa suti ikionyesha kuwa ni hafla rasmi. Mwanaume mmoja amesimama mbele akizungumza kwenye kipaza sauti huku wengine wakimsikiza kwa makini. Ukumbi una mapambo ya kifahari na unaonekana kama mahali pa serikali au hafla muhimu.

Mkutano au warsha inaofanyika ndani ya ukumbi mkubwa, watu wengi wamekaa kwenye meza ndefu zilizofunikwa kwa vitambaa vyeupe, kwenye sehemu ya mbele kuna jukwaa na meza nyingine ambapo wasungumzaji au waheshimiwa wamekaa.

Vifaa vya daktari wa meno ambavyo vinajumuisha vioo vidogo na vyombo vingine vya chuma vikiwa vimepangwa kwa mpangilio mzuri kwenye sehemu yenye rangi ya zambarau.

Zana mbalimbali za daktari wa meno katikati kuna mchoro wa jino ,zana zinazozunguka jina hilo ni pamoja na kioo kidogo, ndoano, sindano, mashini ya kuchimba na kibanwa hizi zote ni vifaa vya kawaida vinavyotumika katika matibabu ya meno.

Daktari wa meno ambaye amevaa barakoa na glavu akimchunguza mgonjwa, mgonjwa amelala kwenye kiti cha wagonjwa wa meno na daktari anatumia vifaa maalum kutazama ndani ya mdomo wake. Hii ina ashiria huduma ya afya ya kinyua na meno.

Meno ya mbele ya mtu yakiwa na uharibifu au kupasuka. Jino la pili kutoka kushoto linaonekana kuwa limepasuka katikati. Kuna alama au madoa ya kahawia kwenye meno karibu na fizi. Upande wa kulia wa picha kuna nembo ndogo iliyosomeka Mark Dental. Picha inaonekana kama utangazaji au mfano wa kazi ya daktari wa meno.

Kinywa cha mtu akipiga mswaki mtu huyo anaonekana akitumia mswaki wa umeme akisafisha meno yake, mswaki umeingizwa kinywani na meno yanaonekana meupe hii inaashiria umuhimu wa usafi wa kinywa na meno.

Sehemu ya chini ya uso wa mtu, kuanzia pua, mdomo hadi kidevu. Mtu huyu anacheka kidogo akionyesha meno yake. Meno yanaonekana meupe na safi na anaonekana kuwa na kidevu kidogo chenye ndevu. Picha inaweza kutumika kuonyesha afya ya meno au furaha.

Daktari wa meno akiwa anamtibu mgonjwa. Daktari amevaa koti jeupe, barakoa na glavu na yuko makini akimchunguza mgonjwa. Mgonjwa amekaa kwenye kiti cha meno. Picha inaonyesha huduma ya afya ya kinywa.

Sehemu ya uso wa mwanamke ikilenga mdomo wake wenye tabasamu . Anaonekana kuwa na meno meupe na nadhifu huku midomo yake ikiwa na rangi ya nyekundu iliyokolea.

Kinywa cha mtu ambacho kimefunguliwa huku daktari wa meno akitumia kioo kidogo kukichunguza. Meno yanaonekana meupe na safi na mdomo unaonekana ukiwa wazi. Mkono wa daktari wa meno umevalia glavu ya buluu akishikilia kioo cha meno.

Gari la wagonjwa likiwa limeegeshwa kando ya barabara. Gari hili ni jeupe na lina michoro ya miraba ya blue . Juu ya gari kuna namba ya simu na jina Premier Hospital . Dereva anaonekana amekaa ndani ya gari.

Wazima moto watatu wakiwa wamevalia sare zao za kazi na kofia ngumu. Wawili kati yao wameshika bomba la maji huku mmoja akiwa amebeba sehemu ya bomba hilo. Wanaonekana wako katika eneo la nje karibu na majengo.

Gari la kubebea wagonjwa lenye rangi nyeupe na mistari miekundu likiwa limeegeshwa kando ya gari lingine lenye rangi ya fedha. Ambulance hiyo ina namba ya usajili KCA 179V na imeandikwa ambulance . Magari yote yameegeshwa kwenye sehemu ya kuegesha magari labda nje ya hospitali.

Eneo la nje lenye majengo , uwanja wa nyasi na magari. Mbele kuna wanaume wawili waliovalia sare za kijeshi wakitembea. Nyuma yao kuna magari mawili ya wagonjwa yenye maandishi Saint John Ambulance yakiwa yameegeshwa.

Mfanyakazi wa msalaba mwekundu, akiwa amevalia koti nyekundu lenye alama wa msalaba, akimsaidia mwanamke kutembea kupitia eneo lenye maji huku umati wa watu ukiwa nyuma yao ukiwatazama.

Kundi kubwa la watu wakiwa barabarani na moto mkubwa unawaka pande ya kulia. Moshi mwingi mweusi unapaa angani. Inaonekana ni hali ya ghasia au ajali. Baadhi ya watu wanaonekana wakikimbia.

Eneo la tukio la ajali, pengine baada ya jengo kuporomoka. Kuna umati mkubwa wa watu wakitazama, huku imu ya uokoaji ikiwa kazini, wakiwa wamevalia sare za rangi nyekundu, na mmoja wa waokoaji amepiga magoti akitoa msaada kwa mtu aliyeumia chini.

Eneo la jangwa au barabara ya vumbi, pengine kwenye mashindano au mbio za gari. Vumbi linatanda angani kwa wingi, likitoka upande wa kushoto wa picha. Nyuma kuna safu ya miti, na mbingu inaonekana angavu. Ardhi ina alama za matairi, ikionyesha kua kulikua na shughuli ya magari.

Kundi la watu wakishiriki katika shungli ya usafi wa mazingira. Wamekusanyika katika eneo lenye takataka na wengine wamevaa barakoa na nguo za kujikinga. Mtu mmoja katikati anaonekana ameshika begi la takataka huku wengine wakiendelea na kazi ya kusafisha.

Bomba la maji lililowekwa juu ya chombo au ndoo ya maji. Bomba hilo lina bomba la chuma na bomba la plastiki la kijani. Maji hayategwi na mazingira nyuma inaonekana kama yale ya nje ya nyumba yenye udongo na vitu vingine.

Jengo la hospitali lenye jina, TUMAINI COMMUNITY HOSPITAL, likiwa na mabango yenye maelezo ya huduma zinazotolewa, kama vile, WELCOME TO TUMAINI COMMUNITY HOSPITAL.Jengo lina rangi mbalimbali,,kama vile majano bluu.

Kundi la watu wamesimama mbele ya jengo la hospitali. Juu ya mlango wa jengo, kuna bango lenye maandishi maternity wing and new born unit . Watu hawa wanaonekana kuwa viongozi au wafanyikazi. Baadhi wamevaa suti huku wengine wakiwa wamevaa sare za kazi.

Kifaa cha matibabu labda mashine ya kupima moyo au kifaa cha ultra sound .Kifaa hiki kina skrini na viduka vingi na kipo kwenye meza yenye magurudumu na kuna waya nyingi zimetanda chini. Mtu anaonekana kwa sehemu dogo akiwa amesimama karibu na kifaa hicho labda mtaalam wa afya.

Chati mbili za kupima uwezo wa kuona macho. Chati ya kwanza ni ndefu na ina herufi kubwa na ndogo ilhali ya pili ni fupi. Zote mbili zina herufi zilizopangwa kwa mistari na chini yake kuna alama ya kijani na nyekundu. Hii ni zana muhimu inayotumika katika kliniki za macho.

Wataalamu watatu wa afya wakiwa ndani ya chumba cha upasuaji. Wote wamevaa barakoa na kofia za upasuaji. Wanaonekana wakifanya kazi kwa pamoja, huku mmoja akishika kifaa au mfumo wa matone ya dawa au damu. Taa za upasuaji zinaonekana kwa mbali.

Kifaa cha umeme kinachofanana na nebulizer au compressor ya matibabu. Kifaa hiki kina rangi nyeupe na maandishi ya blue cyan . Kuna nyaya ya viunganishi nyingi. Picha inaonyesha kifaa cha matibabu.

Kituoni cha chumba chenye magurudumu, kinachotumika hospitalini au kliniki. Kitroli hicho, kimebeba vitu mbalimbali, ikiwemo chupa ya sabuni ya maji, vitabu au majalada na vifaa vingine vya matibabu. Upande mmoja, kuna mfuko wa zambarau uliotundikwa. Mandhari ya nyuma inaonekana kuwa korido au chumba cha hospitali.

Sehemu ya juu ya mwili wa daktari aliyevaa koti jeupe la kazi. Mikono yake imekunjwa kifuani na mkono mmoja unashikilia stethoscope nyekundu. Mkono wake mwingine unashikilia mkono ulioshikilia stethoscop . Huu ni mkao unaoonyesha ujasiri, utulivu na taaluma, na kueleza wazi kazi yake kama mtaalamu wa afya.

Chupa kubwa ya rangi ya kijani iliyojaa kemikali. Kwenye lebo yake kuna maandishi yanayoonyesha jina ya kemikali, maelezo pamoja na alama za hatari. Moja ya alama hizo inaonyesha ncha ya msalaba ndani ya almasi ikimaniisha kemikali inaweza kusababisha hatari kwa afya.

Chumba kinachofanana na ofisi ya daktari wa macho. Kuna mashine maalum za uchunguzi wa macho zilizowekelewa kwenye meza. Pia kuna viti viwili vya dawati. Ukuta ni wa rangi nyepesi. Pia inaonyesha mazingira ya kliniki ya macho.

Mashine ya kuzuia magonjwa au autoplay inayotumika katika hospitali au maabara. Mashine hii ni ya chuma cha pua na ina sehemu ya kupima shinikizo na joto. Hii ni mashine muhimu inayotumika kufunga vifaa vya matibabu au vya maabara ili kuvifanya visafi.

Eneo la hospitali ambapo mgonjwa amelala kwenye kitanda cha magurudumu. Amefunikwa shuka. Watu wengine wengi wanasubiri au wanatembea katika eneo hilo na baadhi wamevaa barakoa. Muuguzi mmoja anaonekana akiwa amesimama karibu na mgonjwa huyo.

Mtaalamu wa afya akifanyia uchunguzi kijana mmoja, mwanamke huyo ambaye anaonekana kama nesi anapima shinikizo la damu la kijana huyo. Kijana amekaa kwenye kiti na mkono wake umewekwa kwenye kifaa cha kupima shinikizo la damu. Wote wawili wako nje na wanaonekana wakiwa katika utulivu.

Chumba cha upasuaji cha hospitali. Wataalamu kadhaa wa afya wamevaa sare za upasuaji za blue na kijani, pamoja na barakoa na kofia. Wamezunguka mgonjwa aliye kwenye kitanda cha upasuaji. Vifaa vya kisasa vya matibabu na uchunguzi, vikiwemo mashine ya X-ray au CT scan vinaonekana.

Kijana wa kiume ameketi kwenye kiti huku mwanamke anayeonekana kuwa mtaalamu wa afya ameinama na kuhudumia kijana huyo. Mwanamke huyo amevali akoti jeupe la daktari. Kijana anatazama chini akiwa na sura ya wasiwasi au maumivu kidogo. Tukio hili laweza kuwa ni chanjo au matibabu mbalimbali.

Bango lenye ujumbe kuhusu afya ya akili. Kichwa cha habari ni mental health awareness month inaorodhesha mambo matano yanayopaswa kumwambia mtu aliye na huzuni. Chini ya maandishi kuna picha ya mwanamke amekaa. Anaonekana ameshuka moyo. Ujumbe huu unalenga kutoa maelezo kwa jinsi ya kusaidia watu wanaopitia unyogovu.

Wanawake wawili wameketi kwenye sofa, mwanamke aliye kwenye upande wa kushoto amevaa nguo ya kijani anashikilia kalamu na daftari na anaonekana akimwangalia mwanamke mwingine, mwanamke aliye upande wa kulia ambaye anaonekana kwa nyuma amevalia fulana ya pinki na anzungumza huku akitumia ishara za mkono.

Mwanaume amekaa kwenye sofa akiwa ameshika simu. anaficha uso wake kwa mkono mmoja na anaonekana akiwa na mawazo mengi. Mwanaume huyu amevaa shati la mikono mirefu la rangi ya bluu, saa ya mkono na miwani. Hali hii inaweza kuashiria kuwa ameshuka moyo.

Dawa au bidhaa za matibabu zikiwa kwenye vifungashio . Kuna sanduku la karatasi lenye rangi ya njano na nyeupe. Pia kuna chupa ndogo nyeusi na pakiti za vipimo vidogo vidogo vikiwa vimepangwa . Vifungashio hivi vina alama na maandishi lakini hayaonekani wazi.

Sanduku la dawa, ambalo limeandikwa profen kwa herufi kubwa nyeupe kwenye sehemu ya juu. Chini yake, kuna maneno ibuprofen suspension .Sanduku ni la rangi nyekundu na nyeupe. Inaonekana kuna maelezo ya msibo, kwenye upande wa sanduku. Inaonekana kama dawa ya watoto au watu wazima.

Sanduku la dawa lenye jina Azistra 250 na kuandikwa azitrhomycin tablets 250 miligrams . Chini ya sanduku, kuna vibonge viwili vinavyoonekana vyenye vibonge vyeupe.

Sanduku la dawa ambalo limeandikwa Ibuprofen kwa herufi kubwa . Maandishi mengine yanasema relief from pain and inflamation . Sanduku lina rangi ya bluu iliyokolea na inaonyesha vidonge viwili vyeupe pembeni.

Chupa ya dawa ya chanjo iliyoandikwa vaccine BCG . Chupa hiyo ina lebo ya rangi ya buluu na maandishi yanayoonyesha matumizi yake. Chupa nyingine za dawa zinaonekana nyuma yake, zikionyesha kuwa ni mahali pa dawa za chanjo

Msichana mdogo amekaa kwenye dawati darasani. Ametabasamu kwa furaha huku akishikilia vifurushi viwili vya bidhaa. Vifurushi hivi vina rangi ya blue , vinavyoonekana kuwa ni pedi za usafi. Anavishikilia juu kwa furaha na mazingira yake yanaonyesha kuwa yuko shuleni.

Mgonjwa amelala kitandani na anfanyiwa uchunguzi wa kimatibabu, mtaalamu wa afya ameshikilia kifaa maalum na kukisongeza juu ya tumbo la mgonjwa, huu ni utaratibu wa Ultrasound unaotumika kuchunguza viungo vya ndani au mimba.

Msichana mdogo ameketi. Amefunika uso wake kwa mkono. Mkono wa mtu mwingine unaonekana ukiwa umewekelewa begani mwake. Msichana huyo anaonekana kuwa na huzuni au akiwa katika hali ya dhiki.

Mwanamke mjamzito akiwa amelala kitandani huku akifanyiwa uchunguzi wa ultra sound .Mtaalamu wa afya anaonekana ameshikilia kifaa cha kuchunguza kwenye tumbo la mwanamke huyo. Karibu na mwanamke huyo kuna mwanaume ambaye anaonekana kama mpenzi wake. Picha hii inaonyesha uchunguzi wa wa ujauzito.

Mtoto mdogo akipokea chanjo kwa njia ya matone. Mtu mzima anayeweza kuwa mhudumu wa afya anamshikilia mtoto huku akimwekea matone ya chanjo kinywani. Mtoto anaonekana amefungua mdomo wake kupokea chanjo hiyo muhimu.

Mama akimshika mtoto wake mchanga ambaye anapatiwa chanjo ya mdomo. Mhudumu wa afya ambaye amevaa glavu za bluu anadondosha matone ya maji mdomoni mwa mtoto. Mama amevaa maski usoni na anaonekana akimshika mtoto wake kwa makini.

Mtalaam wa afya labda daktari au nesi akiwa amevaa barakoa na miwani anashikilia chupa ndogo ya dawa na sindano mkononi mwake akitayarisha dawa. Hili linaweza kuwa tukio la chanjo au kutoa huduma nyingine ya matibabu huku watu wengine wakionekana kwa mbali nyuma yake.

Mtoto mchanga amelazwa kwenye kitanda cha hospitali. Kuna watu wawili, labda wauguzi au madaktari, wanamtazama kwa karibu. Mmoja wao anashika sindano au chombo cha matibabu na yeye amevaa glovu. Mtoto amefunikwa kwa blanketi ya rangi ya machungwa na nyekundu.

Mkono wa mtu, labda bega, kuna alama ya kidonda kidogo kinachoonekana katikati ya picha. Ngozi inaonekana ina matone ya jasho au unyevu unyevu. Nyuma ya mkono huo kuna nguo yenye muundo na mistari ya rangi mbali mbali

Mama ameshika mtoto wake akipatiwa chanjo. Mhudumu wa afya amevaa sare ya kahawia na maski . Anachoma sindano mguuni mwa mtoto. Mama amekaa kwenye kiti na mtoto analia. Hali hii inaweza kuwa kwenye clinic au hospitali kubwa.

Sehemu ya kunawa mikono iliyoundwa kwa mbao. Sehemu hii ina chombo cha maji cha bluu juu na sehemu ya sabuni karibu yake. Chini kuna ndoo mbili moja ya kijani na nyingine nyeupe iliyoandikwa, trash. Kwenye ubao pameandikwa, hand washing station, kuonyesha umuhimu wa usafi wa mikono.

Mikono miwili ya mtu imeandaliwa kwa kazi. Mikono yote miwili imefunguliwa ikionyesha viganja vyao. Kila mkono umevalishwa vikuku au saa . Mkono wa juu umevalishwa saa kubwa ya chuma na mkono wa chini umevalishwa vikuku kadhaa vidogo na vikubwa.

Mwanariadha amelala chini kwenye wimbo wa riadha, anaonekana akipumua kwa taabu au ana majeraha, kutokana na mwili wake ulivyo. Amevalia kaptura nyekundu na viatu maalum vya riadha.

Mwanamke na mwanaume wakiwa nje kwenye njia ya kutembea. Mwanamke amesimama amevaa mavazi ya michezo na speaker maskioni huku mwanaume akipiga magoti na kumsaidia akionekana kushika mguu wake.

Mashine ya mazoezi ya kuinua vyuma inayotumika kufanya mazoezi ya mabega na kifua, ina viti viwili pande zote mbili, ina sahani nzito za vyuma kwa ajili ya kufanya mazoezi ya mabega au kifua.

Mashine ya mazoezi inayotumika kwa mazoezi ya miguu au tumbo. Mashine hiyo ni nyeusi na ina kiti cha kupumzika na ina sehemu ya kushika. Nyuma yake kuna vifaa vingine vya mazoezi. Picha inaashiria mazingira ya kituo cha mazoezi.

Picha ya karibu ya mmea. Majani yake ni marefu na membamba. Inaonekana mmea unakua kando ya ua au miti mingine. Nyuma kuna nyasi kavu na miti mingine. Picha ina rangi ya asili.

Mimea ya aloe vera ambayo inajulikana kwa majani yake mazito, marefu na yenye miba pembeni. Mmea huu una rangi ya kijani kibichi na unakaa kwenye udongo wenye matope. Kuna mimea mingi ya aina hii imepandwa pamoja, labda shambani au bustani.

Mwanaume ambaye amevaa mavazi ya kitamaduni amekaa chini ndani ya nyumba ya udongo akizungukwa na vitu mbalimbali. Amevaa shanga, vito na ngozi ya mnyama . Kuna mabuyu ya udongo, sanamu ndogo na vitu vingine vinavyoashirira utamaduni au mila za jadi. Anaonekana akitabasamu akiangalia kamera.